Huu ni choo cha umma. Jengo hili limejengwa kwa mawe likiwa na rangi ya manjano na kijani mtu mmoja anaonekana akitembea karibu na mlango. Eneo lote lina nyasi kijani kibichi na miti mirefu. Jengo hili lina paa la bati na kuna nguzo za mbao zilizopakwa rangi. Mandhari ya nyuma ina majengo marefu na anga lenye mawingu.